Katika duka la mavazi ya wanaume, kuna mishipi ambayo ni ya rangi tofauti kama vile nyeusi, buluu, kahawia, ambayo hutumika kufunga suruali.

Katika duka la mavazi ya wanaume kuna aina nyingi za nguo, kama vile: suruali, tisheti, koti, tie , pia, kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Katika duka la mavazi ya wanawake, kuna aina nyingi za nguo kama vile suruali, blausi na rinda ambazo zikona rangi ya njano, nyeusi, zambarau na kijani kibichi.

Katika duka la mavazi ya wanaume, kuna nguo kama; shati, koti, suruali, ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Katika duka la mavazi ya wanawake, kuna rinda, ambazo ni za rangi tofauti, zambarau, blue , nyekundu, nyeusi, na kuna bango la kuonyesha bei.

Katika duka la mavazi ya wanaume kuna nguo kama vile koti ambazo ni za rangi tofauti buluu, njano ,kahawia na nyeupe ambazo zimepachikwa kwa kutumia viango vya nguo.

Katika duka la wamama la mavazi na mapambo, kuna bidhaa nyingi kama vile mikoba, herini , mikufu, viatu na leso ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Katika duka la Woolworths ya mavazi ya wanawake. Lina nguo kama bluazi, rinda za rangi mbalimbali kama vile njano na kijani, viatu na mikoba.

Katika nguo la mavazi ya wanaume, kuna nguo kama koti, viatu, suruali, shati ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Katika duka la mavazi ya wanawake kuna rinda za rangi tofauti kama vile buluu, nyeusi, waridi, zambarau, njano na kijivu.

Katika duka la mapambo ya wamama kuna bidhaa nyingi kama vile, mikufu, mikoba, herini, bangili, viatu na kofia ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Katika duka la mavazi ya wanaume. Kuna nguo kama shati, koti za rangi tofauti, nyeupe, nyeusi, kijivu, bluu. Pia kuna tai nyekundu na jano.

Duka la mapambo na mavazi. Linauzwa vitu nyingi kama vile suruali, koti, blausi, na mikoba ya rangi tofauti, njano, zambarau, kahawia, na buluu.

Duka la mavazi ya wanaume lina shati, suruali, koti, viatu, mshipi ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Duka ya urembo na mavazi ya wamama, ina nguo kama vile rinda, suruali, bulausi, na sketi, ambazo zimepangwa kwenye rafu. Bango la maelezo ya bei.

Duka la mavazi ya wanaume kuna nguo kama suruali , koti za rangi tofauti njano, nyeusi, nyekundu ambazo zimepangwa kwenye rafu nyeupe.

Duka la mapambo ya wamama lina vitu kama bangili, mkufu, herini, saa, miwani na manukato mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Duka ya mapambo ya wamama kama vile saa, herini, mikufu, kofia, manukato, na mikoba, ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Duka la mavazi ya wanawake kuna blauzi, rinda, fulana na sketi ambazo zimepachikwa kwa kutumia kiango cha nguo kwenye stendi ya chuma.

Duka ya mavazi ya wanaume ina nguo kama suruali, kaptura, viatu, tisheti, ambazo zimepangwa kwenye rafu na kuna bango la kuonyesha bei.

Duka la nguo na urembo. Lina mikoba ya rangi tofauti, kama vile, zambarau, nyeusi, nyekundu, kijano, na pia kuna suruali, rinda, ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Gari nyingi zimeegeshwa katika soko ambazo ni za rangi nyeupe, nyeusi, kijivu, na bluu. Zina magurudumu.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeupe , nyeusi, kijivu, yameegeshwa. Watu wamesimama . Miti na nyasi ya kijani kibichi.

Gari lenye rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye soko, ina magurudumu na vioo, kuna miti na nyasi za kijani kibichi na milima pia.

Katika soko magari yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe ,njano yameegeshwa .Watu wanatembea na wengine wamesimama.

Gari za rangi tofauti kama vile nyeupe , nyeusi, kijivu zimeegeshwa. Watu wamesimama. Nyasi na miti ni ya rangi kijani kibichi.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe zimeegezwa kwenye soko. Watu wamesimama, wengine wameketi. Miti na nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Gari limeegeshwa katika soko. Ni ya rangi nyeupe, lina magurudumu. Nyumba ambazo zimejengwa kwa mawe, nyaya za stima, miti kijani kibichi.

Gari la rangi ya jano na nyeusi limeengeshwa kwenye soko. Lina magurudumu, vioo. Kuna nyasi kijani kibichi.

Katika soko, gari za miundo na rangi tofauti zimeegezwa. Zina magurudumu. Watu wamesimama. Nyasi na miti ya kijani kibichi.

Mazishi ya mtoto marehemu Ariana ambayo imo katika kaunti ya Nyandarua. Nambari ya kutuma pesa ambayo ni ya Florence. Watu wamekaa, wengine wamesimama. Viti vya rangi nyeupe.

Katika soko la magari, kuna aina nyingi, zenye rangi tofauti kama vile kijivu, machungwa, buluu na nyeusi. Pia kuna mti kijani kibichi.

Gari rangi nyeupe, kina magurudumu, taa na limeegeshwa kwenye soko. Ukuta umetengenezwa kwa mawe na chuma.

Magari yenye rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na buluu yameegeshwa kwenye soko. watu wamesimama. Nyasi na miti mirefu kijani kibichi.

Magari ambayo yamepangwa kwa utaratibu wa laini yameegezwa kwenye soko. Ni ya rangi nyeupe nyeusi na buluu. Ina magurudumu na vioo.

Magari matatu yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, bluu na nyeusi zimeegezwa. Watu wawili wanatembea na mmoja amesimama. Nyasi na miti ya kijani.

Wanaume wawili wamesalimiana kwa mkono, mmoja wao amevaa miwani ,shati nyeupe ,suti ya kijivu, wote wawili wamefunga mishipi meusi na gari zimeegeshwa kwenye soko.

Gari ndogo limeegeehswa kwenye soko ambalo ni la rangi nyeupe . Lina magurudumu, sakafu ya kijani kibichi ,nyumba imetengenezwa kwa vioo maandishi ya maelezo.

Magari madogo yameegeshwa katika soko. Ni ya miundo na rangi tofauti kama vile kijivu, njano, bluu na nyeusi. Yana magurudumu.

Gari nyeusi limesimama. Lina gurudumu mpya, ambalo ni la muundo wa Volkswagen. Kuna nyasi ya kijani kibichi.

Gari muundo wa Nissan nambari za usajili KDC 809P aina ya Toyota na zinginezo zimeegezwa kwenye egesho. Ubao wa ishara wa duka la bata, Safaricom, Bluesky wines na Benki ya Cooperative.

Magari yenye rangi ya kijivu, nyeusi, nyekundu na nyeupe zimeegeshwa kwenye soko la magari. Kiti, kompyuta ya mkono zipo mahali pa mapokezi.

Gari nyekundu ambayo inaoshwa kwa kutumia bomba ndogo ya maji. Mwanaume amevaa kofia, tisheti, suruali na viatu. Tangi. miti, lori na nyumba.

Magari mawili, moja yenye rangi ya kijivu na nyingine nyeusi yameegeshwa nje ya duka. Kuna watu wawili wamesimama karibu na mlango wa kuingilia.

Gari rangi ya kijivu, muundo wake aina ya Subaru, nambari za usajili KCQ 052X Taa na magurudumu yake ni mapya.

Katika soko hili, kuna magari ambayo imeegeshwa, pikipiki, watu ambao wanatebea na wengine wamesimama, nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati.

Katika soko, vyondo ambavyo vimeshonwa kwa kutumia nyuzi za rangi tofauti kama vile zambarau, blue , kahawia, njano, zimepangwa ili kuuzwa. Pia zina ukubwa tofauti.

Katika soko hili, lina bidhaa nyingi kama vile mikoba, viondo, leso, michoro ya picha tofauti ambayo hutumika kurembesha nyumba. Watu wamesimama na wengine wameketi.

Katika soko hili kuna mazao mengi ya shamba kama vile kitunguu, ndania, spinach ,kabeji ambavyo hutumika kupika.

Katika soko la mavazi, kuna nguo aina nyingi kama vile shati, suruali , tisheti za rangi tofauti, ya buluu , nyeundu, nyeusi na nyeupe. Watu wamesimama.

Katika soko la urembo na mavazi ya wanawake, kuna bangili, mikufu, herini, duka na picha za kurembesha ukuta.

Katika soko kuna mazao mengi ya mashamba kama vile: ndimu, pilipili, tango, hoho ya njano na kijani, nanasi, dania na malenge.

Katika soko, kuna mazao mengi ya mashamba kama vile nyanya, viazi vitamu, karoti, hoho, vitunguu na watu ambao wananunua.

Katika soko hili kuna vitu vingi vya kitamaduni kama vile herini, mkufu, bangili ,kikapu ambavyo ni vya rangi tofauti zambarau, waridi, njano, nyeupe, nyeusi na kijani kibichi.

Katika soko kuna maua ya rangi tofauti kama vile waridi, nyeupe, na nyekundu ambazo zinauzwa. Watu wamesimama na wengine wameketi kwenye viti.

Katika soko kuna nyingi za mazao kama vile, mandizi, viazi machungwa. Watu wamesimama, wengine wameketi.

Soko lina bidhaa nyingi ambazo ni za kitamaduni kama vile bangili, mikufu, erini na pia kuna shuka. Watu wawili wameketi chini.

Katika soko la nguo kuna mavazi mengi kama vile jampas, suruali, ambazo zimepangwa juu ya meza na zingine zimepachikwa kwenye kiango cha nguo.

Soko ina aina nyingi za mboga, kama vile, sukuma, spinachi, kunde. Watu wamesimama wengine kuketi. Kuna gari na hema.

Soko ya mapambo ya maua aina mbalimbali na rangi tofauti zimewekwa kwenye makoba. Kuna watu ambao ni wauzaji na wanunuzi. Nyumba imejengwa kwa chuma.

Soko ambayo ni ya kuuza bidhaa tofauti za kitamaduni kama vile mikoba, kofia, picha za wanyama na binadamu ambayo ni mapambo ya kurembesha nyumba.

Soko limetengenezwa kwa mbao ambalo lina mazao mingi ya mashamba kama vile viazi, vitunguu na nyanya.

Katika soko wanauza mayai nyingi. Imewekwa kwenye kreti zenye rangi tofauti. Kama vile nyekundu, kijani na njano. Zinginezo zimepangwa kwenye rafu, ambayo imetengenezwa kwa chuma.

Soko hili linauzwa vitu nyingi za kitamaduni kama vile ngoma za maumbo tofauti, viatu vya kanda mbili, leso, linda, bangili, mikufu na herini.

Soko lina mazao mengi kama vile, viazi ambavyo vimepimwa kwenye mikebe ya plastiki yenye ukubwa tofauti. Kuna karoti, hoho, tango ambazo zimepangwa.

Soko lina maua nyingi ya rangi tofauti kama vile njano, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Zimewekwa kwenye debe za ukubwa tofauti.

Soko hili lina mapambo mengi ya wanawake kama vile mikufu, bangili na hereni ambazo ni za muundo wa kitamaduni. Kuna leso pia ya rangi kijani kibichi.

Soko lina watu wengi ambao ni wauzaji na wanunuzi. Miavuli kubwa ya kujikinga jua au mvua. Tikitimaji nyingi na kubwa za kupendeza. Lori za kusafirisha mizigo.

Soko lina Machungwa, mandizi ,mananasi ,tikiti maji, tufaha ,viazi, karoti ,mayai ,maharagwe, mchele na ndengu.

Jijini kaunti hii ya Nairobi. Soko la city market kuna watu wengi wanaotembea na wengine kusimama. Nyumba za ghorofa, bodi za ishara tofauti.

Soko katika jiji la Nairobi lina wafanyabiashara wengi. Kuna vyakula kama viazi tamu, viazi, kabichi na wauzaji wameketi. Nyumba ya KPCU, rangi yake kijivu, nyeupe na kijani.

Katika huduma za mali isiyohamishika, nyumba kubwa ya ghorofa imejengwa. Imepakwa rangi ya kahawia, miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi, nyaya za stima.

Katika huduma ya mali isiyohamishika ama ardhi, nyumba kubwa la ghorofa limejengwa. Imepakwa rangi ya kijani kibichi. Dirisha za vioo.

Katika huduma za mali isiyohamishika ama ardhi, nyumba kubwa za gorofa zimejengwa. Dirisha za vioo, ubao wa matangazo, bodi la ishara, nyaya za umeme.

Katika huduma za mali isiyohamishika ama ardhi. Nyumba za ghorofa zimejengwa. Dirisha za vioo. Lango limetengenezwa kwa chuma. Uzio wa mawe. Miti ya kijani kibichi. Gari limeegeshwa.

Katika huduma za mali isiyohamishika ama ardhi. Nyumba za gorofa zimejengwa, dirisha za vioo, nyaya za ueme, ubao wa ishara na bodi za matangazo.

Nyumba ambazo zimejengwa kwa mawe na mabati zimepakwa rangi nyeupe, nyeusi na buluu ziko katika mali isiyohamishika ama ardhi.

Katika huduma za mali isiyohamishika ama ardhi, nyumba kubwa ya ghorofa imejengwa. Yenye rangi ya kijivu, dirisha za vioo, miti ya kijani kibichi, nyaya za stima.

Katika huduma za mali isiyohamishika ama ardhi nyumba kubwa ya ghorofa imejengwa, dirisha ya vioo, rangi ya kijivu. Gari limeegeshwa. Maua ya kijani kibichi.

Katika mali isiyohamishika ama ardhi, nyumba kubwa ya ghorofa imejengwa. Imepakwa rangi ya kijivu na nyeupe, dirisha zake ni za vioo, nyasi na miti ya kijani kibichi.

Nyumba za ghorofa zimepakwa rangi ya kijivu na njano limetengenezwa kwenye huduma za mali isiyohamishika ama ardhi, nguzo za umeme na maua yenye kijani kibichi.

Katika huduma za mali ya ardhi, kuna nyumba ya ghorofa ambayo inajengwa. Imepakwa rangi nyeupe na kijivu. Nyasi ambayo imenyauka. Watu wanatembea.

Nyumba kubwa ya ghorofa Northcrest View imejengwa katika mali isiyohamishika ama ardhi. Imepakwa rangi ya kahawia na nyeupe. Kuna nyaya za umeme.

Nyumba kubwa ya ghorofa, imejengwa katika mali isiyohamishika ama ardhi. Imepakwa rangi ya kijivu, kahawia na nyeupe. Nyaya za stima, pia pikipiki imeegeshwa nje ya lango.

Nyumba mbili za ghorofa ambazo zimepakwa rangi ya kijivu na njano. Ni za huduma za mali isiyohamishika ama ardhi. Nyumba ndogo ya mabati. Gari ambayo imeegezwa.

Bango ya maelezo ya vyumba vya kulala ambavyo vinapatikana na nambari ya simu imepangiliwa kwenye mti, nyumba kubwa ya ghorofa ina dirisha za vyoo.

Katika huduma za mali isiyohamishika ama ardhi kuna nyumba nzuri, lango, kahawia, miti, nyasi, kijani, barabara ya lami, nyaya za stima.

Katika huduma za mali isiyohamishika ama ardhi, nyumba kubwa ya ghorofa imejengwa, ambayo dirisha zake ni za vioo, imepakwa rangi ya kijivu na kahawia.

Nyumba ya ghorofa imepakwa rangi nyeupe. Dirisha zimetengenezwa kwa vioo. Mlango wa mbao rangi kahawia. Gari limeegeshwa nje, mti kijani kibichi.

Nyumba ime jengwa kwa mawe, mlango na dirisha zimetengenzwa kwa chuma na vioo. Mabomba yaku teka maji wakati wa mvua. Nyasi, maua na miti zimenawiri rangi kijani kibichi.

Katika duka kubwa, kuna aina nyingi ya mazao ya mashamba kama vile kabichi, dania, sukuma, spinachi, vitunguu na viazi.

Katika duka kubwa kuna aina nyingi ya vinywaji kama vile soda, pombe ya yetu, JB ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Katika duka kubwa, kuna dawa nyingi za kuosha meno kama vile Colgate, Systedone. Pia kuna miswaki ya kusugua. Mtu amesimama.

Katika duka kubwa kuna bidhaa kama maziwa, majani, sosi ya nyanya ambazo zimepangwa kwenye rafu. Bango la kuonyesha bei.

Katika duka kubwa kuna bidhaa nyingi kama mazao ya mashamba, maharagwe, mahindi, mtama, ndegu, njugu karanga. Pia kuna mikate, keki, soda, maziwa, na youghurt .

Katika duka kubwa kuna bidhaa nyingi kama vile maziwa mafuta ya kupikia, soda, pia nyama ya nguruwe, kuku, ngombe na bango ambazo zinaonyesha bei.

Katika duka kubwa kuna baiskeli, mipira, viti vya rangi tofuti kama vile kijivu, buluu, na kahawia, watu wamesimama.

Katika duka kubwa, kuna vifaa vinavyotumika kufanya mazoezi, ubao wa ishara, board ya matangazo.

Katika duka kubwa, kuna bidhaa kama sabuni ya kufulia nguo, nyama ya ng'ombe na kuku, bango la kuonyesha bei na mtu amesimama.

Katika duka kubwa kuna bidhaa nyingi kama vile mikate, sukari ,mafuta ya kupikia, vinywaji kama vile pombe, simu ,bondi za maereza ubao wa ishara.

Katika duka kubwa, kuna bidhaa nyingi kama vile: soda, vinywaji mbalimbali vya pombe ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Katika duka kubwa kuna mazao ya mashamba kama vile karoti, nyanya, vitunguu, viazi na viazi tamu. Kuna ndizi, machungwa.

katika duka kubwa la Quickmart, kuna bidhaa kama vile mikate ambayo ni ya kampuni tofauti, ubao wa ishara, watu ambao wananunua.

Katika duka kubwa kuna beseni za rangi tofauti kama vile njano na kijani kibichi, viti ambavyo vimepangwa kwenye rafu, bango la kuonyesha bei.

Katika soko hili Kuna masao mengi ya mashamba kama vile nyanya, vitunguu ,viazi tamu, nduma na malenge

Katika duka kubwa kuna bidhaa nyingi kama vile soda, majani, unga ya ugali, mazao ya mashamba ,pia bango ambazo zinaeleza bei.

Duka kubwa lina bidhaa nyingi kama vile mayai, siagi ya blue- bandi , siagi ya karanga, mkate na zinginezo ambazo zikona bei tofauti. Watu wananunua.

Duka kubwa ina mazao ya mashamba kama mandizi, machungwa, ndimu, maembe, na matunda. Pia kuna mboga na bidhaa zingine, mikate, na mayai.

Duka kubwa lina bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwenye rafu. Bango ya maelezo ya bei, ubao wa ishara, bodi ya matangazo, kuna kompyuta na simu.

Duka ya vyakula vilivyopikwa na ngano kama vile cookies, maffins, tea scones, fionnes ambavyo ni vya bei tofauti na vimefungwa kwenye mikebe.

Katika duka kubwa, kuna vinywaji vya aina tofauti vya pombe kama vile pilsner, tusker, guinness, black label na zinginezo. Pia kuna bango ambazo zinaonyesha bei.

Duka kubwa ina bidhaa nyingi za kuoshea vyombo na choo ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Bodi ya matangazo na bango za kuonyesha bei.

Mazao ya mashamba yamo katika duka kubwa nayo ni kama vitunguu, borokori, hoho, dania, matunda tofauti pia kuna bango za kueleza bei ya bidhaa.

Duka kubwa la carrefour lina bidhaa nyingi, bango la maelezo ya bei, bodi ya matangazo, mhundumu amesimama kwenye kiingilio.

Kuna duka kubwa la Chandara na Foodie Plus, lililopakwa rangi ya kahawia na kijani kibichi, lenye mabango ya maelezo. Kuna pia picha (au kipachiko) ya mtu mashuhuri kama Philip W, mwanaume anayejulikana kama Avisi Baba.

Duka kubwa linauza mazao tofauti ya mashamba kama vile matunda, karoti, vitunguu vya matawi, maaragwe ya kijani zimefungwa kwa mikebe.

Duka kubwa lina bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwenye rafu. Pia kuna ubao wa ishara, bodi ya matangazo na bango za maelezo ya bei tofauti.

Duka kubwa la carrefour lori na vikapu vya kubebea bidhaa, wahudumu wawili, matunda kama vile machungwa na aina tofauti za mboga.